Shule ya msingi yenye wanafunzi, eneo kubwa la kuegeshea magari, majengo marefu, bustani yenye maua ya kijani, miti ambayo hutoa kivuli, kinachotumiwa na wanafunzi wakati wa mapumziko.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa darasani, anaandika kwenye ubao ili kuwaelekeza wanafunzi, namna ya kusoma na kuandika kwa lugha ya kingereza, kwa ubora na kwa ufanisi.

Kitabu cha kiswahili, kurasa ya miamoja sabini, ikionyesha matumizi ya neno hiki na hivi . Hiki ikitumika kuonyesha umoja , na hivi ikitumika kuonyesha wingi au kitu zaidi ya kimoja.

Mwanamke mwenye furaha, ameketi kwenye ofisi yenye kabati la milango miwili, meza kubwa , simu ya mezani, gazeti juu ya meza, na mafaili mengi , kwenye kabati lililopo nyuma yake.

Mafunzo kwa vitendo yanayofanywa na wanafunzi darasani ili kufahamu na kuwaongezea ujuzi wa namna ya kutengeneza simu ya mkononi kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu.